Wanawake wawili huku mmoja ameketi mbele ya kibanda na mwenzake amesimama kando yake akiwa amevalia shati nyeupe mbele yao kuna kibanda iliyo na matunda ya aina mbali mbali kama vile kitunguu dania na nyanya

Soko la wazi linalouza bidhaa mbalimbali kama vile mchele na maharagwe zilizowekwa kwenye gunia. Kando ya gunia kuna mwanaume ambaye amevalia shati la chungwa iliyo na madoadoa tofauti na mwanaume mwingine amevalia shati nyeupe na amebeba mkoba wenye rangi nyeusi huku nyuma yake kuna miavuli inayotumika kuleta kivuli katika soko.

Soko au kibanda kilichotengenezwa kwa mbao uku lina rafu zilizopangwa matunda aina mbalimbali kama vile nyanya na vitunguu. Muuzaji amekaa kando katika kibanda uku nyuma yake kuna bango lilioandikwa Safaricom.

Kibanda, kilichotengenezwa kwa mbao, kikiwa na rafu zilizopangwa matunda aina mbali mbali, kama vile, machungwa, apple , watermelon , na ndizi. Kando yake kumesimama mwanamke, ambaye amevalia sweta iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mfumo wa kilimo wa hydrophobic ambao una mabomba matatu yaliyopangwa kwa aina ya ngazi, huku kila bomba lina mimea midogo midogo ya rangi ya kijani kibichi yaliyopandwa ndani yake.

Mwanamke au mkulima mchanga akiwa akiwa amevalia shati la mariba, anafanya kazi katika shamba au bustani ya kisasa ya kilimo huku akivuna mazao kutoka kwenye mimea, labda akitumia makasi wa bustani.

Mfumo wa bustani ndogo au kilimo cha mimea aina ya haidroponiki yenye mimea miwili ya majani mabichi iliyopandwa ndani ya chombo cheusi labda bakuli au kitu cha plastiki, huku kimening'inizwa kwenye fremu ya mbao.

Mwanaume akiwa amevaa shati ya mistari na suruali nyeusi amesimama ndani ya greenhouse au chafu au shamba la kisasa la kilimo ana chunguza mimea midogo labda akifanya ukaguzi wa afya ya mimea au kufanya mavuno. Mimea hii imepandwa kwenye mifumo iliyo inuliwa kutoka ardhini.

Mfumo wa kisasa wa ukulima wa hydroponic ambao mimea midogo imewekwa kwenye vyombo vyeupe vilivyopangwa kwa safu. Vyombo hivi vyeupe vimewekwa juu ya vyombo vingine viliyo na rangi nyekundu.

Shamba la kisasa la haidroponi ambao mimea ya kijani kibichi imepandwa. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo yaliyopangwa kwenye safu ndefu ndefu. Mabomba hayo yameinuliwa kutoka ardhini na mfumo wa kusambazia maji yenye virutubishi kwa mimea.

Ndani ya chafu au Green House au handaki la mimea ambapo mimea mirefu labda nyanya au pilipili hoho imepandwa kwa safu na inalelewa kwa kutumia kamba au miti ya kuisaidia ikue.

Wakulima watatu, wawili wakiwa ni wa jinsia ya kiume, mmoja ni wa jinsia ya kike wanaonekana wakiwa kazini katika shamba lao ambao wamepanda mmea wa aina wa cabbage wakivuna mazao yao uku wakiendelea kutoa kueko shambani.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za kabeji zilizopangwa vizuri na zenye afya njema zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Nyuma ya shamba kuna milima na miti inayoonekana kwa umbali ikionyesha mazingira ya kijani kibichi.

Trakta jekundu lililokua limetumika shambani likiwa limesimama katikati ya shamba la mizabibu au vineyard . Mizabibu imepandwa kwa safu ikiwa na majani mabichi. Nyuma ya shamba la mizabibu kuna milima au vilima vinavyoonekana kwa umbali.

Mkulima mwanaume anafanya kazi katika shamba la nyanya au mboga nyingine zinazohitaji kusaidiwa kukua. Mimea hiyo imepandwa kwa safu, na inatumia kamba, au miti, inaishikilia ili kuizuia isidondoke. Mkulima amevaa shati ya mikono mirefu lakini ameikunja.

Chafu au green house iliyo na safu nyingi za mimea yenye kijani kibichi iliyopandwa kwenye udongo. Chafu hii imetengenezwa kwa fremu za chuma au plastiki na neti au kifuniko cha plastiki kinachoruhusu mwanga kupita au jua.

Shamba lenye mifereji iliyojazwa maji ili kumwagilia mimea iliyopandwa kando ya mifereji hio. Pia kuna mabomba ya umwagiliaji yaliyolazwa karibu na mimea huenda yakitumiwa kwa njia ya umwagiliaji matone au njia nyingine ya kisasa.

Kwenye shamba hili kumepandwa miti ya aina tofautitofauti, paipu ya maji ambayo inanyunyuzia maji kwenye miti huku pembeni kuna miti zingine ambazo zimekomaa refurefu.

Mmea aina wa sukuma ambao ni mchanga umepandwa katika ardhi. Paipu za kubebea maji zinazotumika kunyunyizia maji katika mimea ile. Udongo ambao uko na matope au mawe kwa wingi.

Huu ni mmea aina wa maharagwe ambao umepandwa shambani kwa kutumia mfumo wa kisasa ambao unajulikana kama vile drip irrigation ambayo inasaidia mmea huo kutokauka kwa kupatia maji kila wakati mchana na usiku.

Shamba lililolimwa lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa matone au drip irrigation unatumika ukiwa na mabomba meusi yaliyolazwa chini kwenye ardhi.

Mfumo wa kisasa unaotumika na wakulima ambao ujulikana kama vile drip irrigation ambayo unatumika kuyanyunyizia mimea wao maji kila wakati. Mimea hii imepandwa ndani ya chumba kinachokaa hema ambacho inajulikana kama vile Green house .

Mifereji minne ya maji iliyo na nobu za kufunguliwa zenye rangi nyekundu, paipu zenye rangi nyeusi zilizo sambazwa kwenye shamba ili kusaidia kueneza maji. Pembeni kuna miti aina tofauti tofauti.

Soko la vyakula ambamo lina vyakula vilivyopangwa kwa rafu na zimewekwa kwenye magunia enye rangi tofautitofauti. Mbele ya duka hili kuna mandoo yaliyowekwa machakula kama vile ngano, makome na mengine kadhaa.

Daktari wa mifugo ambaye amevalia shati nyeupe iliyo na madoa doa ya rangi nyekundu anadunga dawa kwa mbwa aliyekuwa ameshikiliwa na mwanamke ambaye amevalia sweta yenye rangi nyekundu na ana shanga shingoni.

Mwanamke ameshikilia mbwa aina ya, Germany shepherd, huku nyuma yake kuna jengo la kisasa lililojengwa na mawe na lina mlango uliotengenezwa kwa mbao na balcony ambayo imewekwa chuma iliyopakwa rangi nyeusi. Kando yake, kuna gari aina ya, landcruiser.